Gari aina ya Suv inayofanana na Toyota prado yenye rangi nyeusi ikiwa imepakiwa inje. Lina nambari ya usajili inayoonekana kama KDK.

Rundo la pesa za Kenya ambazo ni za thamani ya shilingi mia. Kuna picha ya Mzee Jommo Kenyatta, rais wa kwanza. Kuna nembo ya asili ya nchi hii. Kuna sahihi za watu tofauti tofauti.

Mikono ya mtu ikishika na kupanga noti za pesa ndani ya kaunta, pesa za Kenya zikiwemo zile za thamani ya za elfu moja, zinaonekana. Inaonyesha shughuli inayohusiana na pesa taslimu.

Rondo kubwa la viatu mbalimbali hasaa kanda mbili na vya wazi , vya plastiki au rubber vikiwa vya rangi tofauti tofauti kama vile Blue , pink , manjano, zambarau na kahawia. zimepambwa kwa wingi kwenye sehemu inayoonekama kama stand kwenye soko.

Duka hili ni la muuza maziwa kama ilivyoandikwa kwa herufi kubwa Yustina milk kando kuna picha ya ng'ombe, mlango uliyo wa samawati. Ndani mna vijimeza vidogo na hata friji.

Duka dogo la kuuza maziwa lililoandikwa "Milk ATM" juu yake. Kuna picha kubwa ya ng'ombe mweusi na mweupe kwenye ukuta wa nyuma na picha ndogo zaidi za bidhaa zinazouzwa, zilizobandikwa mlangoni.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza vya rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi, bluu, kijani kibichi na saizi mbalimbali, vimepangwa na kutundikwa kwa wingi na kuonyesha uteuzi mkubwa.

Duka la viatu hasaa za wazi vinaonekana kuwa ya asili, vimening'inizwa katika ukuta zilizotengenezwa kwa mbao, lina ange na muundo mbalimbali, baadhi vinaonekana kuwa vya shanga na mapambo mengine, mtu mmija ambaye mgongo wake unaonekana amevalia shati ya kijivu na jeans .

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni iitwayo Anziano Insurance Agency inaonyesha habari kuhusu affordable insurance . Huduma zinazotolewa ni outpatient services . inpatient services , medicine and lab test , optical na dental . Kwa mawasiliano zaidi kuna nambari ya simu, anwani ya barua pepe na anwani ya ofisi zao.

Duka la viatu, ukuta una rangi ya zambarao na maandishi yaliyo katika rangi nyeupe, 'Darling find your beauty' . Kuna rafu zilizojazwa viatu vya aina mbalimbali.

Aina za mboga mbalimbali na matunda yaliyopangwa vizuri ikiwemo zile zinazofanana na majani ya koka na mimea mingine ya kunukia. Upande wa juu kulia kuna kundi kubwa la radishes nyekundu nyekundu.

Gari la zamani la rangi ya blue iliyokoza linayofanana aina ya Ford Tandapad kutokana na maandishi yanayoonekana kwenye ubavu wake. Pia kuna grill ya hewa ya chuma iliyo karibu na maandishi.

Tangazo la bima, linaloonyesha picha ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko na magari yanayozama nusu ndani ya maji, ishara ya janga asili. Kuna ujumbe mkuu wa tangazo, ulioandikwa kwa herufi kubwa: DO NOT LET A NATURAL DESERT SINK YOUR BUSINESS .

Hati rasmi ya leseni ya ushuru wa bidhaa iliyotolewa na KRA, Kenya Revenue Authority kwa kampuni flani iliyosajiliwa kama mlipa kodi inajumulisha maelezo ya anayelipa, nambari ya pini na hata tarehe.

Tangazo la bima la afya kutoka Jubilee Health Insurance Cover bora medical cover for your impatient needs from as low as 6200 per annum. Benefits maternity cover, last expense benefit, kuna picha ya mwanamke anayetabasamu na kuna maelezo ya mawasiliano kama vile nambari na anwani ya tovuti.

Maduka madogo yakiwa yamepakwa rangi angavu ya kijani kibichi na bluu. Duka la kwanza lina maandishi iliyoandikwa Mpesa ikiashiria huduma zinazoweza kupatikana hapo. Mbele kuna watu wachache, baadhi wakiwa wamebeba.

Skrini ya simu inayoonyesha programu ya fedha. Kuna maandishi, "Balance, Kenyan shillings 68,800" . Kuna ikoni nne za duara zenye rangi tofauti: kijani, buluu, nyekundu, na ya buluu nyingine, ambazo zinaonyesha huduma mbalimbali, "sent and request, pay, withdrawal, airtime" .

Bango lina picha ya mbwa mkubwa mweusi mwenye manyoya mengi, akionekana kuwa na furaha na ulimi wake ameutoa nje. Juu kuna maandishi makubwa yanayosomeka, "Your pet is in good with the Orient Home Insurance, rally easy" . Chini yake kulia kuna nembo ya Kenya Orient.

Rundo kubwa la vitungu vyeusi vilivyofungwa kwenye mifuko ya wavu imewekwa chini na pia ndani ya lori kubwa la kijani. Kuna watu wawili mmoja amevalia koti kubwa akisimama karibu na vitungu vilivyo wekwa chini mwingine anaonekana kushughulikia vitunguu vilivyo ndani yake.

Duka dogo la wazi lenye rundo la viatu vya wazi, vingi vikiwa na rangi ya kahawia na mapambo ya shanga vikining'inizwa na kupangwa kwa meza, chini kuna uchafu na takataka.

Hati rasmi ya risiti ya mapato iliyotolewa na Kenya Ports Authority kwa kampuni ya African Cotton Industries iliyo na tarehe na anwani ya Mombasa, kenya tisa, sufuri, tatu mbili, nne ikisema Dear customer thank you for initiating payment of invoice .

Bidhaa tofauti, zilizopangwa mbele ya duka kama vile mabandari ya unga, magunia ya mchele na kreti za soda, zipo tayari kwa uchuuzi. Bango lenye rangi ya kijani na mataa linaashiria kuwa huduma ya M-Pesa inapatikana pia.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina rangi ya hudhurungi na ina picha ya KICC na tembo. Nambari elfu moja inaonekana wazi katika pande zote mbili.

Miimala ya kifedha. Mikono miwili, moja unaonekana ukishika simu mahidhi ilio na programu ya malipo, ikionesha kiasi cha shillingi za Tanzania, elfu sitini na mbili, ingine unaonesha kadi ya benki ya rangi ya buluu ya visa yenye nambari za mfano, 123 123 na jina Mayla.

Ndani ya duka la nyama, kuna vipande vikubwa vilivyoning'inia na vingine vimepangwa kwenye eneo lenye kioo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na vifaa vinavyotumika kwa uuzaji vinaonekana.

Mtu amesimama mbele ya duka amevalia t-shati nyeupe na suruali ya kijani, kwenye ukuta kuna bango lililoandikwa Mpesa na nambari ya simu ikionyesha huduma zinazopatikana.

Duka mlango una rangi ya kijani kibichi na kuna rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna maandishi saluni yaliyosimama wima. Kiti kimoja ambacho kina rangi ya nyekundu kipo karibu. Ndani kunaonekana kwa urahisi.

Noti za pesa za Kenya zikiwa zimelala juu ya sehemu yenye rangi nyekundu iliyokolea, kuna za thamani tofauti. Za shilingi elfu moja zipo kwa wingi zikiwa zimetawanyika, zina rangi ya kawia udhurungi. Za shilingi mia tano zipo kwa mafungu zikiwa na rangi ya kijani. Za shilingi mia mbili zipo chache zikiwa na rangi ya bluu.

Duka la M-pesa lenye rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe yaliyochorwa waziwazi mbele. Ni kituo cha huduma cha mfumo maarufu wa malipo ya simu nchini. Kuna mtu anayepita mbele ya duka akionekana kwa nyuma.

Mikono ya mtu ikishikilia noti za pesa za kenya. Inaonekana yuko katika harakati za kuzihesabu pesa au kujipanga nyuma kuna kitu chenye umbo la globu, ambacho kinaweza kuwa sehemu ya kaunta.

Noti za pesa zikiwa zimeshikwa kwa mpangilio wa Kenya zinaonekana wazi ni zile za thamani elfu moja na mia tano. Zina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta, vile vile nembo ya taifa.